Madaktari wawili wakiwa kwenye chumba maalumu cha matibabu ya meno, wakimhudumia mgonjwa matatizo hayo ya meno. Eneo hili hutumika kwa ajili ya madaktari kutibu na kutoa elimu mbadala kwa afya ya meno.

Mgonjwa akiwa kwenye chumba maalumu cha daktari kinachotoa matibabu ya meno, daktari huyo akiwa ameshikilia kifaa maalumu kwa ajili ya kuangalia tatizo na kubaini suluhisho la ugonjwa huo wa meno.

Daktari wa meno akiwa ameshikilia sampuli ya meno huku akiwa amevalia glavu na kifaa maalumu, akionyesha jinsi matibabu ya meno yanavyofanyika.

Daktari wa meno, akiwa anatoa huduma ya matibabu ya meno kwa mgonjwa wa meno, akiwa ameshikilia sampuli ya baadhi ya meno mbalimbali, tayari kwa ajili ya kutoa matibabu kwa mgonjwa huyo.

Mgonjwa akiwa kwenye chumba maalumu cha matibabu ya meno. Daktari akiwa amevalia sare na glavu mkononi akishika vifaa tayari kwa ajili ya kumuhudumia mgonjwa huyo na kumpa matibabu yanayomfaaa.

Daktari wa meno akiwa amevalia sare maalumu na glavu mkononi na vifaa katika mikono yake akiwa anashikilia tayari kwa ajili ya kutoa huduma kwa mgonjwa huyo wa meno. Madaktari hawa waliobobea katika kutibu maradhi mbalimbali yanayohusiana na meno .

Eneo la darasa kukiwa na watu mbalimbali wakiwemo na watu wazima na mwanafunzi akipewa elimu na daktari jinsi ya usafishaji wa meno, ambayo utamsaidia katika kutunza afya ya meno yake.

Madaktari wawili wakiwa wamevalia sare na kushika vifaa wakimpatia matibabu mgonjwa wa meno. Madaktari hawa wa meno husaidia kutibu watu magonjwa mbalimbali yanayohusiana na meno.

Eneo la nje ya nyumba lililozungukwa na bonde anayopitisha maji ambako eneo hilo litaonyesha mmonyoko wa ardhi ambao sio sehemu salama, wala safi kwa ajili ya watu kuishi katika mazingira hayo ambavyo huweza kusababisha kifo lakini pia magonjwa mbalimbali.

Mtu akiwa anatupa chupa au takataka ambazo zilizokwisha kutumiwa ili kuweza kulinda mazingira. Usafi ni muhimu kuwezesha kutunza mazingira na kujiondoa katika magonjwa mbalimbali.

Kundi la watu mbalimbali ,wakiwa katika eneo la hospitali .Mgonjwa akipatiwa matibabu kwa kupimwa kwa kutumia vifaa vya kisasa ili kubaini magonjwa yanayomsumbua na kupatiwa dawa stahiki ili kutibu magonjwa hayo.

Vifaa vya madaktari wanavyotumia kwa ajili ya kutoa matibabu au kufanyia operesheni ndogo kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya kiafya. Madaktari huhakikisha wanatoa huduma ilio bora kwa wagonjwa wao.

Eneo la hospitali, chumba hiko maalumu kukiwa na vifaa mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha upatikanaji huduma nzuri ya afya katika maeneo ya hospitali, mtu huyo akifanya usafi ilikuweza kuweka mazingira safi na salama kwa ajili ya wagonjwa.

Eneo la nje la hospitali watu mbalimbali wakiwa katika eneo hilo na magari ya kubebea wagonjwa, eneo hili la hospitali husaidia kupata matibabu kwa wagonjwa mbalimbali na magari ya kubebea wagonjwa, husaidia kuwatoa katika maeneo ili kuwaleta katika hospitali na kupata matibabu zaidi.

Jopo la madaktari wakiwa wamevalia sare zenye rangi ya kijani na ya bluu bahari, wakiwa kwenye chumba maalumu cha operesheni tayali kwa ajili ya kumfanyia matibabu mgonjwa huyo mwenye kusumbuliwa na magonjwa tofautitofauti.

Daktari aliyevalia sare huku akiwa na mgonjwa katika chumba maalum cha hospitali akiwa anampima afya yake, ili kuweza kujua nini kinachomsibu mgonjwa huyo tayari kwa ajili ya kumpatia matibabu.

Kundi kubwa la watu, wakiwemo madaktari waliovalia sare, tayari kwa ajili ya kutoa huduma ya afya katika maeneo mbalimbali au hospitali walizopangiwa, kwa ajili ya kutoa matibabu ya wagonjwa.

Eneo la hospitali, chumba hiko kukiwa na daktari lakini pia mama na watoto wako. Daktari akicheki afya ya mtoto huyo ili kubaini magonjwa mbalimbali ili kuweza kumpa tiba anayostahili kutokana na ugonjwa wake.

Eneo lililowazi, daktari akitoa huduma ya afya kwa wagonjwa mbalimbali katika eneo hilo, akiwa amevalia sare za kidaktari na glavu mkononi. Huduma hii hutolewa kwa ajili ya kulinda afya za binadamu.

Madaktari wawili wakiwa kwenye chumba maalumu ambako hutumika kwa ajili ya kuwatibia wagonjwa mbalimbali. Madaktari hao wakiwa wamevalia sare na barakoa midomoni.

Mwanaume ambaye ni daktari akiwa amevalia sare iliyo na unadhifu. Madaktari husaidia katika utoaji wa huduma za afya, ili kuwakinga na kuwatibu wagonjwa katika magonjwa mbalimbali.

Mwanamke akiwa amevalia sare za udaktari. Inaweza ikawa ni mfamasia ambaye ni mtaalamu wa dawa mbalimbali eneo hili linapatikana dawa mbalimbali, ambazo husaidia kutibu na kutoa maumivu ama magonjwa mbalimbali kwa mgonjwa.

Daktari akiwa amevalia koti maalumu ambalo hutumika kuwatambulisha aina ya madaktari wanaopatikana katika hospitali mbalimbali, madaktari ni watu muhimu katika hospitali wanaosaidia kutoa huduma tofautitofauti za kutibu magonjwa.

Jopo la madaktari mbalimbali wakiwemo wanaume na wanawake, wakiwa wamevalia sare na wamejifunga kofia na barakoa. Eneo hili ni eneo la hospitali na chumba maalumu cha operesheni ambapo husaidia kutibu magonjwa mbalimbali.

Eneo la chumba maalumu ambapo mgonjwa akiwa amelala huku daktari aliyevalia sare akitoa huduma ya matibabu ya afya, ambayo husaidia kutibu magonjwa mbalimbali kwa wagonjwa hao.

Daktari wa meno akiwa amevalia sare za kidaktari huku ameshika vifaa lakini pia glavu, akitoa huduma kwa mgonjwa mwenye matatizo ya meno, huduma hii hutolewa hospitalini kwa ajili ya kulinda afya ya meno ya wagonjwa.

Kundi kubwa la Madaktari waliokwenye chumba cha maabara wakiandaa vifaa kwaajili ya kutoa matibabu kwa wagonjwa wakiwa wamevalia sare za makoti, lakini pia barakoa na kofia kichwani kuweza kutoa huduma iliyobora kwa wagonjwa.

Kundi Kubwa la watu mbalimbali wakionyesha kufurahia au kusherehekea baada ya elimu au mafunzo mbalimbali, ambapo hutolewa hapo ikiwemo mafunzo ya afya ya akili

Mtu akiwa katika chumba maalumu ambazo kuna mashine ambazo husaidia ukuaji wa watoto mbalimbali, mashine hizo husaidia watoto wenye matatizo waliozaliwa njiti na kuwa katika mashine hizo ili kuwezesha ukuaji wao.

Kundi kubwa la watu hususani wanawake na watoto wakiwa wanapatiwa maziwa hii ikiashiria ni eneo la hospitali, ambapo watoto hawa wamekuja kupata afya lakini pia kupata elimu au chanjo inayoweza kuwakinga na magonjwa mbalimbali.

Mtoto mwenye umri kati ya mwaka mmoja hadi miwili akiwa kwenye mashine ya kupima kilo ili ni eneo la hospitali, ambapo watoto hujakupima kilo ama kupata chanjo, ili kuweza kuwakinga kwa mazingira au magonjwa mbalimbali.

Mama na mtoto wakiwa katika chumba maalumu cha hospitali, ambapo watoto hupatiwa chanjo ama huduma ya afya ya watoto hutolewa katika eneo hilo ili kuwezesha ukaji ulio bora kwa watoto hao.

Daktari akiwa kwenye chumba maalumu akiwa amevaa sare na kifaa kimojawapo cha udaktari shingoni; akiwa anatoa matibabu kwa mtoto aidha chanjo au elimu ya afya ili kuweza kumkinga na magonjwa mbalimbali.

Eneo la Hospitali kukiwa na wamama mbalimbali wenye Watoto. Eneo hilo hutumika kwa ajili ya madaktari kuja kutoa afya ya elimu ya watoto ili kuweza kuwalinda afya zao lakini pia upatikanaji wa chanjo katika eneo hilo la hospitali.

Madaktari wakiwa kwenye chumba maalum wakiwa wamevalia sare na glavusi mkononi mashine mbalimbali, zikiwemo katika chumba hicho cha hospitali zikahakikisha kumtolea huduma na kuwezesha kumtibu mtoto huyo magonjwa aliyonayo.

Makabati yakiwa yamehifadhi dawa mbalimbali, ambazo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali. Mfamasia hutoa maelekezo kutokana na ugonjwa, na dawa anayotakiwa kutumia mgonjwa huyo.

Eneo la nje kukiwa na watu mbalimbali wakiwa na watoto na wamama katika eneo hilo. Daktari akiwa ameshikilia sindano akiwa anatoa matibabu au dawa fulani kwa ajili ya matibabu ya wagonjwa.

Kundi la watu mbalimbali wakiwemo wanawake na wanaume, baadhi ya watoto wakipatiwa dawa au chanjo ambayo inawasaidia katika kujikinga na magonjwa mbalimbali.

Daktari akiwa na mgonjwa katika eneo la nje, daktari huyu aliyevalia sare na kujifunika na barakoa akiwa anamchoma sindano mgonjwa huyo ambaye mwenye magonjwa, huku akitoa tiba mbadala kutokana na ugonjwa huo unaomsumbua.

Kundi la wanafunzi wakiwa wamevalia sare wakiwa na mtoaji huduma za afya na elimu ya afya ya watoto, akiwa anawapatia dawa au tiba maalumu kwa ajili ya kuwakinga na magonjwa mbalimbali wanafunzi hao.

Kundi la watu mbalimbali kukiwa kuna mama na mtoto ambaye daktari akimchoma sindano mtoto huyo, ikiashiria chanjo ambazo hutolewa kwa ajili ya kuwalinda watoto katika magonjwa mbalimbali.

Watu mbalimbali wakiwa katika eneo la nje wakipatiwa dawa na daktari ambaye amevalia sare na barakoa mdomoni, hii inasaidia katika kujikinga na magonjwa mbalimbali kwa kutoa dawa kwa jamii.

Dawa za asilia, mimea mbalimbali ikiwa imewekwa kwenye kibakuli kidogo, vichupa vidogovidogo vitatu lakini pia kikombe na chupa kubwa ndani yake kukiwa kuna maji. Dawa za asili husaidia kutibu magonjwa mbalimbali ambapo watu mbalimbai huugua.